Kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia maji. Hii ni mojawapo ya huduma muhimu za serikali au sekta binafsi zinazohusika na uzalishaji, usambazaji na udhibiti wa umeme. Mitambo mikubwa ya chuma na miundombinu ya daraja ambalo ni sehemu ya mfumo wa kudhibiti maji kwa ajili ya kuendeshea mitambo ya kuzalishia umeme.

Nguzo za umeme zenye mchanganyiko wa chuma zimesimama imara na kupitishwa nyaya kubwa juu yake kuwashilia kwamba kuna mfumo mkubwa wa umeme, ambao unasambazwa eneo lile pamoja na umeme mdogo tumekao majumbani.

Nguzo mbili zilizo simama na kufungwa vyuma mbalimbali, ambapo vimebeba mashine kubwa ya upozaji wa umeme na usambazaji wa umeme katika mazingira ya nyumba za watu pamoja na viwanda.

Kifaa cha huduma za umeme kilicho wekwa juu ya nguzo ya saruji, kifaa ni kwa ajili ya volti kumi na moja, kinacho tumika kudhibiti usambazaji wa umeme kwenye msongo mkubwa. Kina nembo ya hatari ya umeme, na maandishi yanayoonyesha kuwa hii ni mali ya kampuni.

Miundo mbinu ya huduma za umeme, ambazo ni sehemu muhimu ya huduma zinazotolewa na taasisi pamoja na mashirika ya kiserikali na mashirika binafsi, kwa ajili ya kusambaza nishati ya umeme kwa jamii, minara ya chuma na nguzo za umeme zinaonekana kusambaza nyaya za umeme mkubwa, miundombinu hii imejengwa katika maeneo ya makazi ya watu.

Miundombinu ya huduma za umeme hususani mitambo ya kuzalisha umeme, hili ni bwawa la umeme au kituo cha kudhibiti maji ya nguvu za umeme. Vifaa vya taa za umeme kando ya njia vinavyoashiria matumizi ya nishati ya umeme kwa ajili ya taa usiku. Nguzo za taa za kisasa aina elidi

Eneo la makutano ya barabara yenye taa za trafiki na alamaama za barabarani kwa ajili ya waenda kwa miguu hali ya hewa ni ya mvua na watu wamesimama wakisubiri ruhusa ya kuvuka barabara taa ya trafiki zimewashwa nyekundu kwa magari kuashiria kusimama.

Barabara ya kisasa ya juu, ambayo inaonyesha mfumo wa kisasa wa usafirishaji ulioendelezwa. Barabara ina njia nyingi za migawanyo ya magari ya haraka na ya kawaida. Kuna daraja juu linalorahisisha harakati za magari kwa kupunguza msongamano, mabasi, magari binafsi na malori yanaonekana yakitumia barabara.

Kituop cha kubadilishia betri ya pikipikaza umeme kin

Mfumo wa kisasa wa utenganishaji na ukusanyaji takataka, ambapo tunaona takataka zimetiwa katika mfuko mweusi. Hizo ni takataka zinazoweza kupaa wakati wa upepo na kufungiwa katika mfuko mweusi, taka nyingine zimehifadhiwa katika ndoo ya kijivu, hizo ni takataka ambazo haziwezi kupeperuka na taka nyingine zinazonuka zimefungiwa katika ndoo mbili za plastiki.

Watu wapo kwenye zoezi la usafi wa mtaa pamoja na mji, wamevalia mavazi ya kazi na wanatumia vifaa kama toroli, mifagio na majembe ya kuondoa taka mgumu kutoka barabarani. Huu ni mfumo bora kwa juhudi za pamoja katika udhibiti taka mijini.

Eneo lenye takataka nyingi watu wakikusanya taka, kwa mikono nandivyo wakitafuta chakula, hali hii huonesha changamoto za usimamizi wa takataka, ukosefu wa mfumo bora wa usababishaji uchafuzi, magonjwa na hatari kwa wanyama na binadamu, usimamizi wa taka ni muhimu kulinda afya na mazingira.

Rundo la mifuko mieusi ya takataka iliyowekwa kwenye kona ya jengo, baadhi ya mifumo inaonekana kujaa sana ikionyesha kiwango kikubwa cha taka; hakuna pipa maalumu la taka wala dalili ya usafi wa karibu, jambo linaloweza kuathiri afya ya mazingira.

Mifuko maalumu ya takataka hatarishi za kibaiolojia, ambayo ni sehemu ya huduma za usimamizi wa taka hasa katika sekta za afya. Mifuko hii hutumika kuhifadhi taka zinazoweza kuambukiza, kama vile tishu za binadamu, vifaa vyenye damu au majimaji.

Kikundi cha watu wakiwemo maafisa wa serikali wakifanya kazi ya usafi na wananchi wakishirikiana kufanya kazi ya barabara.

Usimamizi wa taka za hospitali hasa taka hatarishi za kitabibu, mifuko ya plastiki yenye rangi mbalimbali nyekundu na nyeusi zinaonyesha aina tofauti tofauti ya taka. Mapipa ya taka yaliyo na alama ya "bio hazard" kuwataka hatarishi kama sindano na vifaa vya upasuaji, mfanyakazi aliyevaa buti na gurudumu anakusanya taka hizo.

Mabirika mengi ya kuhifadhia maji safi, mabirika hayo yana rangi nyeusi yaliyoandikwa "kentang,". Mabirika haya yamewekwa juu ya majengo ya makazi, hali hii huashiria juhudi za wakazi, kuhakikisha upatikanaji wa maji katika maeneo yenye usambazaji wa maji usio wa uhakika.

Mafundi wakiwa kwenye eneo la kazi wakifunga bomba kubwa la maji katika mradi wa miundo mbinu ya usambazaji wa maji. Kazi hii inahusisha usanifu na usimikaji wa mabomba ya maji ili kuhakikisha jamii inapata huduma bora ya maji safi na huduma za maji taka.